Katika mandhari ya bahari tuliona watu wakizungumza na kuna maboti manne yanayotumika kubeba watu wanaojifurahisha. Watu wale wanaonekana kuwa wenye furaha wako katika bahari.

Nyakati za asubuhi, tunaliona jua likitanda. Miale ya jua hio inamulika maji yaliyoko baharini. Mandhari ya bahari ambapo mazingira yenyewe yanaonekana kua tulivu sana na yenye upweke wa kivyake. Pia tunayaona mawingu yaliyotanda kistaarabu na...